Hii ni ofisi yenye watu wawili au zaidi wakiwa wafanyikazi, mwanamke mmoja amesimama , amevaa sare na barakoa akionekana kama mhudumu au mfanyikazi wa huduma kwa wateja. Kuna kompyuta , printer na dawati, baluni za kijani pia zinaonekana juu zikipa ofisi huo muonekano wa kupendeza.

Hili ni kundi la watu wakiwa kwenye jukwaa la mashabiki au kwenye uwanja wakishangilia. Mtu mmoja anashikilia bendera ya Kenya. Wengi wao wamevalia nguo nyekundu na baadhi yao wakiimba au wakipiga makofi. Yaonekana kama tukio la mchezo au sherehe ya kitaifa.

Hili ni jadala ya ripoti inayohusu mahakama na utawala wake nchini Kenya. Juu yake kuna nembo ya serikali ya Kenya na nembo ya idara ya mahakama ikionyesha uhusiano wake na mfumo wa sheria na utawala wa haki nchini.

Hawa ni maafisa wa mahaka ikiwemo jaji mkuu Martha Koome, wakizindua ripoti ya hali ya mahakama na utawala wa haki kwa mwaka wa fedha. Ripoti hii inaeleza mafanikio na changamoto katika kutoa haki na kuboresha mfumo wa mahakama nchini Kenya.

Hili na dawati la habari ya huduma kenya, tunaweza kuona wafanyikazi wa huduma wakiwa kazini wakitoa huduma za serikali kwa umma, katika eneo lenya mpangilio mzuri na safi sana.

Hili ni dawati la habari la huduma kenya likiwa na wafany kazi wawili nyuma ya dawati na mmoja akisimama upande. Dawati lina maandishi ya huduma kenya information desk wafanayakazi wanaonekana kutoa huduma kwa wananchi katika kituo cha huduma center.

Watu wawili wanaonekana wakioiga picha, wanaonekana amevaa shati nyeusi na mwingine shati la rangi ya pinki. Nyuma yao kuna matundu kubwa ya watu wengi wakiwa kwenye uwanja na kuna maandishi makubwa yanainyeshwa kwa mbali.

Hapa ni katika kitu0 cha mahakama ambapo kuna wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wameketi kisha mmoja kuonekana akiwa na kompyuta na kwenye meza lao kuna maji kwenye chupa na kando yao kuna bendera ambayo inawekwa kwenye chombo cha mahakama.

Hapa ni kwenye ofisi ambapo kuna mama moja akiwa amesimama. Mbele yake kuna kamera, kando yake kuna watu wawili wakiwa wanatazama kompyuta kisha kuonekana kutazama kitendo fulani.

Hawa ni wachezaji wakiwa wamevaa sare za mchezo. Kisha kwenye uwanja kuna rangi ambayo imepakwa ya nyekundu na kuna watu ambao wameketi nyuma yao wakiwatazama hawa wachezaji. Huenda wanacheza mpira au wanakimbia.

Hapa ni katika kituo cha huduma ambapo huduma za wanajamii hufanyika. Katika hili Huduma kuna wafanyikazi ambao wamevalia sare zao za nyeupe na nyekundu wakiwa wamesimama. Nyuma yao kuna askari mmoja akiwa amesimama pia.

Hiki ni kituo cha huduma kenya ambapo kuna askari mmoja wa kulinda usalama kisha kuna mfanyakazi akiwa amevalia sare zake za kazi na kuna watu wanaonekana kutoka huduma kufanyiwa huduma zao za kila siku.

Huu ni mchezo wa mpira wa mkono ambapo kuna wachezaji watatu, wawili wakiwa wamevalia jezi la buluu na mmoja jezi nyeupe ,mchezaji mwenye jezi nyeupe anaonekana akijaribu kurusha mpira huku akizuiliwa na wachezaji wa timu nyingine, nyuma yao kuna watu ambao wanashuhudia mchezo huo.

Hapa ni katika kituo cha huduma ambapo kuna mfanyikazi akiwa amevalia sare zake za kazi na kuvalia jina lake kwenye shingo na ako na kinga kwenye mikono. Kando yake kuna mama moja anaonekana kusimama akiwa amevalia kofia kisha anachukuliwa alama za mikono.

Huyu ni mwanariadha akiruka kwa ustadi katika shindano la riadha, ndani ya uwanja kuna watazamaji wengi anaonekana amevalia sare nyekundu na number ya ushindano akionyesha bidii na umakini wake katika michezo huo.

Hapa ni katika mapokezi ambapo watu wanaenda kuulizia mwelekezo kuhusu malipo ya Posta, ambapo kwa hii picha kuna mfanyikazi na watu wawili wanaonekana kuuliza mwelekezo kuhusu hayo malipo.

Hapa kuna watu wawili wakiwa wamesalimiana kisha wamevalia suti zao za nyeusi. Nyuma yao kuna wanasheria wawili wakiwa wamevalia sare zao za wakili ikiwa ya rangi nyekundu na nyeusi.

Huu ni umati wa watu wengi wakiwa wamekusanyika. Wengi wao wamevaa fulana nyekundu, na wanaonekana kuwa katika tukio la mchezo au mkutano fulani. Wanaonekana wameketi chini kwa viti na wanatazama kitu kwa umakini.

hili ni kundi la watu wakiwa katika kituo cha huduma wakisubili huduma balibali za serikali, unaweza kuona afisa wahuduma akitembea na raiya wamekaa kwenye viti wakisubili zamu zao.

Hawa ni wachezaji wa timu ya kenya, wanaonekana kuwa na furaha sana wakiwa na sare zao la nyekundu pia na kaptura ya nyeupe, kisha wameshikilia zawadi zao za kushinda kwenye mikono zao juu.

Hii ni timu ya taifa ya mpira, ya wanaume wa Kenya wakiwa wamejipanga , na kuwa tayari kwa mchezo wao , bango lenye neno Kenya linaonekana nyuma yao, pia wachezaji wamevaa jezi jeupe lenye neno Kenya mbele.

Huu ni mchezo wa soka ya ligi kuu ya Kenya ikiendelea uwanjani. Wachezaji wamevalia sare zao zenye rangi ya milia ya bluu na zingine za kijano. Mashabiki wengi wanaonekana wamefurika kwenye viti juu ya uwanja wakishuhudia mchezo huo.

Hapa ni katika kituo cha huduma kenya ambapo watu wanapata huduma za serekali. Mwanaume mmoja anaonekana akitumia kompyuta ndogo chini ya hema akihudumia wananchi waliojipanga.

Hapa ni katika mkutano wa siasa ambapo watu wengi wamejaa, kisha wanaonekana kuwa na furaha wengine wakiwa na bendera ya Kenya, mbele yao kuna rais mkuu wa Kenya William Ruto , akiwa anawapea salamu zao za mkono.

Huyu ni Raila Odinga kiongozi cha chama cha ODM pamoja na wafuasi wake wakiwa wamevalia suti zao. Raila Odinga anaonekana kusimama mbele yao kwenye mkutano, ina maana wanazungumzia kitendo fulani.

Huyu ni kiongozi ambaye amevalia suti lake la buluu, kisha ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia, mbele yake kuna kipaza sauti na nyuma yake kuna bendera za Kenya ambazo zinapendeza.

Hawa ni wanaume ambao wanatabasumu wakiwa wanasherehekea teletele ambapo wengine wameketi, wengine wamesimama na inaonekana wamekuwa katika mchezo fulani ambao wameweza kushinda.

Huu ni mtaro mrefu uliopasuliwa ardhini, labda kwa ajili ya mfereji wa maji au jenzi. Ndani ya mtaro huo kuna maji machafu yenye matope, na pande zake kuna udongo uliotolewa. Nyuma yake kuna barabara na majengo.

Hili ni kundi la watu mchanganyiko wa Wazungu na Waafrika, wengine wakiwa wamevalia bendera zao za Kenya na Wazungu kuonekana wakipiga makofi. Waafrika wanaonekana kuwa na furaha sana kisa na maana wameshinda mchezo huu.

Hapa ni katika uwanja ambapo mchezo wa soka unaendelea uwanjani. Kuna wachezaji wawili wa timu tofauti, mmoja amevaa jezi la kijani na mwingine ya machungwa. Nyuma yao kuna mashambiki wengi waliofurika uwanjani wakishangilia.

Hii ni eneo la kusubiri inaonekana kama ofisi ya umma au benki, watu wengi wakiwa wameketi na kusubiri huduma. Kuna counter zenye namba 3 na 4 zikionekana nyuma zikionyesha kua ni mahali pa kutoa huduma kwa umma.

Hili ni kituo cha ofisi ya uhamiaji ambayo ni chumba namba nne. Kisha, kwa juu ya mlango imeandikwa maombi ya pasipoti. Hili chumba kuna watu wawili, mmoja akiwa mfanyikazi na mwingine ambaye amekuja kuhudumiwa. Mbele yao kuna kompyuta na kuna watu wengine wamekaa wakingoja kuhudumiwa pia.

Hapa ni kituo cha huduma ambapo kuna mwanaume akiwa ameketi mbele ya kaunta ya huduma Kenya, akihudumiwa na afisa. Kaunta hiyo ina nembo ya huduma Kenya na inaonekana kuwa kituo cha kutoa huduma za serikali nchini Kenya.

Hapa ni katika uwanja ambapo kuna watazamaji pamoja na wachezaji wakiwa wamevalia sare zao za mchezo ,kisha watazamaji wanaonekana kuwa na furaha . Pia wachezaji wanaonekana kuwa na furaha na kuweka mikono zao juu.

Hili ni kundi la watu kati ya wanawake na wanaume. Wakiwa wamesimama kwenye uwanja na kushikilia bendera zao ya rangi ya sambarau. Wengine wakionekana kufurahia na kuweka mikono zao juu.

Huu ni umati wa watu wakiwa katika uwanjani wengine wamevalia jezi la buluu ama wengine jezi la nyekundu wakiwa wameketi chini kisha kuonekana kushangilia shamra shamra. Inaonekana kuwa kuna mchezo fulani unao endelea.

Hapa ni katika kituo ya huduma Kenya, ambapo kuna mfanyi kazi akiwa amevalia sare zake za huduma. Mbele yake kuna komputa ambaye anafanyia kazi. kisha kuna watu ambao wameketi chini kuonekana wakizungumza kuhusu kitu fulani.

Hapa ni katika kituo cha Huduma Kenya ambapo wafanyikazi wengi wamesimama na kuvalia sare zao zenye rangi ya nyekundu na nyeupe moja anaonekana kutazama runinga iliyo juu ya ukuta kisha wengine wanaonekana kufurahia.

Hili ni kundi la watu mchanganyiko la wanawake na wanaume. Wengine wakiwa wamevalia bendera ya Kenya kisha wengine wameshika tarumbeta wakipuliza na kundi hili kuonekana kua na furaha.

Hapa ni katika uwanja amabapo wachezaji wa soka wanacheza uwanjani mbele ya umati kubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti vya uwanja. Mchezo unaonekana kuwa mkali huku wachezaji wakiwa katika harakakati za kuwania mpira.

Hili ni kundi la wanawake wakiwa wamevalia jezi za buluu wakiwa wamesimama pamoja uwanjani na nikama ni timu ya michezo kama raga au mpira wa miguu, wako mbele ya viti vya uwanja na baadhi ya watu wanawaangalia inaonekana kama wamekusanyika kwa ajili ya mazungumzo wa maelekezo kabla au baada ya michezo.

Hawa ni wachezaji kutoka timu ya Kenya ambao wamevalia sare zao wakiwa na shati la nyekundu na kaptula ya nyeupe. Kwenye ukuta kuna matangazo moja imeandikwa sportpesa, kisha hawa wachezaji wameshikilia nyara Ina maana kwamba wameshinda mchezo huo.

Hili ni eneo la ujenzi lenye uchimbaji mkubwa wa udongo na shimo refu kuna tingatinga ikiwa imesimama karibu na shimo hilo ikionyesha shughuli za ujenzi inayoendelea, pia kuna mabaki ya majengo au miundo mingine nyuma ikionyesha mazingira ya mjini au maendeleo.

Hapa ni katika kituo cha huduma ambapo kuna wafanyi kazi wawili wakiwa wameketi kwenye mahali pao pa kazi , na kuonekana kutumia computer ,mbele yao kuna askari moja akiwa ameketi chini , akizungumza na hawa wafanyi kazi.

Hapa ni mahali pa kufanya kazi katika kituo cha huduma, ambapo wafanyikazi wanaonekana kusimama na kuzungumzia kitu fulani wakiwa na furaha. Kwenye meza kuna aina tatu za kompyuta na kuna mtu mmoja akiwa anatumia.

Hapa ni katika uwanja ambapo watu wanapata huduma wakiwa chini ya hema, inaomekana ni kama huduma mashinani au kambi ya afya ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali kama vile usajili au uchunguzi wa afya.

Hapa ni katikati mapokezi katikati kituo cha uduma ambapo Kuna mwanamke mmjoja akiwa amesimama na kuvalia nguo zake za kazi lenye rangi ya nyeupe na nyekundu akiwa anangoja kuudumia wateja.

Hiki ni kituo cha kitaifa cha Bima ya afya ambapo kumejaa watu wengi, Kisha Kuna Viti zenye rangi nyeusi, ndani yake Kuna wafanyikazi wakiwa wamevalia sare zao na kuna computa mbele yao.

Hapa ni katika kituo cha huduma ikiwa imepakwa rangi ya nyeupe ambapo katika mlango wa kuingilia mbele kuna wafanyikazi wakiwa wamesimama kupanga laini na wamevalia sare zao kisha kando kando yao kuna mazingira ambayo ni ya majani.

Hili ni kundi la watu ambao wingi wao wamevalia kofia zao zenye rangi ya nyekundu lenye maandishi "tuko pamoja". Mbele yao kuna mwanamke mmoja akiwa amesimama na kuvalia bangili yake yenye bendera ya Kenya kwenye mkono na kuonekana kuwaongeleesha.

Hapa ni katika uwanja wa mchezo ambapo wachezaji wanaonekana kucheza mpira wa wafu na kuvalia sare zao tofauti, kisha kuna watazamaji wakiwa wanatazama na kuonekana kufurahia huo mchezo wengine kuna watoto.

Hiki ni ndoo ya takataka yenye muundo wa plastiki ina rangi nyepesi na inaonekana kuwa na uwezo wa kati. Inaweza kutumika ndani ya nyumba, ofisi au shuleni kwa ajili ya kutupa taka ndogo kama vile karatasi au vitu vingine vidogo.

Huyu ni kiongozi wa chama cha ODM kwa jina la Raila Odinga Amolo, akiwa na wafuasi wake kwenye mkutano, wafuasi wake wawili moja akiwa amesimama mwingine ameketi akiwa computer .

Hawa ni wanawake wanne wakiwa wamevaa jezi na skafu lenye rangi ya kijani na nyeupe, ambayo zinaweza kuwakilisha timu ya soka, wawili kati yao wamevaa jezi neupe na ni nguo za Gor Mahia na tuzo, wengine wawili wamevaa nguo zenye rangi ya kijani na skafu zenye rangi ya kijani na nyeupe.

Hapa ni katika uwanja ambapo kuna timu mbili wanaocheza mpira wa soka wakiwa wamevalia shati ya ya njano mwingine akiwa amevalia shati jegundu nyuma yao kuna watu ambao wanatazama wachezaji hao na wemeketi katika uwanja na wameoneka kushangilia na kufurahia mchezo hiyo.

Hawa ni watu wengi ambao wanaonekana kuwa na furaha. Wakiwa wamevalia sare zao tafauti . Kisha wengine wako na bendera za Kenya na wanaonekana kufurahia sana na kusherekea mchezo unaonendelea.

Hili ni ofisi ya huduma ambapo kuna mwanamke anaonekana kutumia kompyuta akihudumia mteja kwenye kaunta ya huduma nchini Kenya, mwanamke huyo amevaa barakoa akionyesha utiivu kwa kanuni za afya.

Hili ni kundi la watu wengi ambapo kuna watu, kuna watu ambao wamevalia nguo za mchezo, wengine wakifurahia na kuweka mikono zao juu. Wengine wakipuliza firimbi na wengine wanaonekana kupiga makofi.

Hili ni kundi la watu, ambao wako kwenye uwanja, wakionekana kuwa na furaha, wengine wao wameinua mikono zao juu wengine wakipiga makofi na kwa hawa watu kuna wenye wamevalia sare za nyekundu, wengine wamevalia sare za bluu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu ikiendelea ndani ya ukumbi wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani huku mchezaji mmoja akiwa ameshika mpira na anajaribu kuwapita wengine, wote wamevaa jezi za mchezo na kuna watazamaji wachache nyuma.

Hapa ni katika uwanja ambapo kuna timu mbili ya wachezaji wakicheza mpira yao ya soka. Kisha kuna mchezaji mmoja akiwa amefungiwa bandeji kwenye miguu yake. Kisha kando yao kuna watazamaji ambao wanatazama hawa wachezaji.

Hapa ni katika kituo cha huduma ambapo kuna watu wengi wakiwa wamesimama pamoja na wafanyakazi wao wakiwa wamevalia sare zao zenye rangi ya nyeupe. Kando yao kuna wamama wawili wakiwa wamevalia buibui kwenye vichwa vyao na kuna mtu mmoja akiwa anatumia kompyuta.

Huyu ni jaji mkuu kwa jina lake Kome ambaye ameshikilia Biblia kwenye mkono wake wa kulia. Anaonekana kuwapa na mbele yake kuna kipaza sauti na maandishi ambayo inasema Jamhuri ya Kenya. Nyuma yake kuna mapendera za Kenya na kando yake kuna watu wawili wanaonekana kuzungumza.

Mtu anaonekana amevaa kofia na kitambaa cha uso chenye nembo ya KANU na kauli " kura kwa Moi ". Nembo ya jogoo pia kinaonekana wazi, hii inaashiria kipindi cha siasa nchini Kenya.

Hapa ni katika kituo cha huduma ambapo kuna watu wengi wakiwa wameketi kisha kushika mabarua zao kwenye mkono. Mmoja akiwa amemshikilia mtoto wake mchanga. Kando yao kuna mfanyikazi akiwa amesimama kuvalia sare zao za kazi na kuna mwingine akiwa ameketi kwenye dawati la kazi kisha kuonekana akitumia kompyuta.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya wakiwa wamevalia nguo zao za mchezo ambazo zimechorwa bendera ya Kenya. Mmoja wao anasimama akiwa ameshikilia mpira miwili kwenye mikono zao kisha wanaonekana kua na furaha sanaa.

Hizi ni pasipoti za rangi ya bluu zikiwa vimepangwa ndani ya sanduku pamoja na vijiti nyeupe ama mirija. Inaonekana kama pasipoti ya jumuia ya Afrika mashariki.

Hili ni jumba la huduma za uhamiaji na kundi la watu wamesimama mbele yake. Kwenye jengo kuna ishara inayoonyesha masaa ya kazi, juma tatu hadi ijumaa kwanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni na ofisi zimefungwa wikendi na siku kuu.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa cha Kenya ikiwa na maandishi yenye rangi ya mekundu na nyeusi inaonyesha maelezo kama vile jina la hospitali, jinsia na saini ya mkunga ikitibitisha kuzaliwa kwa mtu.

Hili ni kundi la watu ambapo watu watatu wasima wameketi kwenye viti vya jukua kwenye uwanja labda wakitasama mchezo au tukio fulani. Amevalia nguo za kawaida moja akiwa na suti ya buluu mwingine shati jekundu na watatu shati la njano. Nyuma yao kuna umati wa watu walio keti kwenye jukua hilo wakionekana kufurahia tukio hilo.

Huyu ni ofisa ya serekali uenda kutoka kituo cha huduma kenya wakiongea na wafanyi kazi wa huduma , wafanyikazi wanaonekana kutoa huduma kwa huma uko moja ameketi kwenye kompyuta na mwingine akionekana nyuma, mazingira yanaashiria ofisi ya utoaji wa uma nchini Kenya.

Hii ni timu wa mpira wa kikapi ikisherehekea ushindi wakiwa wameshika kombe la ushindi juu na kufurahi kwa msisimko. Wanaonekana wakiwa ndani ya ukumbi wa mchezo, labda baada ya mchezo muhimu.

Huyu ni naibu wa rais wa Kenya wa zamani mheshimiwa Rigathi Gachagua akitumia kifaa kinachoonekana kama mashini ya kielektroniki labda kwa ajili ya usajili au huduma za serikali ,amezungukwa na watu wengine wakifuatilia kwa umakini shughuli hio.

Huu ni umati wa watu uwezekano mkubwa wakiwa kwenye tukio la mchezo au mkutano na mwanaume mmoja amesimama mbele akiwa amevalia miwani ya jua na shati jekundu lenye nembo ya Kenya.

Hawa ni mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe wakishangilia. Mtu moja katikati, amevalia shatii nyeupe na kijani na ameshika bango. Inonekana kama ni tukio la mchezo labda mechi ya mpira wa mguu, na mashabiki wanaonyesha shauku yao kwa timu yao na labda kuelekeza matumaini yao kwa mechi nyingine.

Hiki ni kikundi cha wanaume ,inaonekana ni timu ya mpira wa miguu wakisherekea kwa furaha kubwa wakiwa wameshika kombe ya mpira ,wanaonekana kuwa mabingwa ya ligi wamevalia jezi za rangi ya kijani na majano.

Huu ni umati wa watu wakiwa katika tukio la mchezo au sherehe wakishangilia. Baadhi yao wamevaa kofia za zamani. Mmoja ana shati la Kenya na mwingine amevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya akionyesha furaha na msisimko.

Hawa ni wachezaji wa timu ya soka wakiwa wamevalia jezi zao nyeupe na nyekundu zenye nembo ya KDF wamesimama pamoja, inaonekana kama wanajiadaa kwa mechi au wanapiga picha ya timu.

Hili ni kundi la wachezaji wakiwemo wakisherehekea kwa furaha kubwa wakiwa wameshinda kombe la ubingwa, amevalia sare za timu, shati nyeupe na kapura za dharua, wanonekana wakishangilia ushindi wao, huku wakishikilia kombe hilo juu.

Hii ni mkusanyiko wa watu wakiwa chini ya hema kubwa, labda kwenye hafla au mkutano. Wengine wameketi kwenye viti, wengine wamesimama na kuna mtu mmoja amevaa nguo za kitamaduni upande wa kushoto.

Huu ni mfumo wa maji kubwa ukipita kwenye ukuta wa zenge wa kuingia kwenye eneo lenye mimea. Inaonekana kama sehimu ya miundo mbinu, ya maji taka au maangaliaji ikionyesha jinsi maji yanawelekezo kutoka sehimu moja kwenye nyingine kupitia bomba hili kubwa. Mazingira yanazungukwa na vichaka na uzio wa waya.

Hili ni kundi la wanawake labda katika shughuli za usajili au programu ya kijamii , mwanamke mmoja ameketi mezani akishughulika na nyaraka huku wanawake wengine wawili wakiwa wamesimama , mmoja akimsaidia mwingine kukagua karatasi, inaonekana kama tukio la jumuia au shirika ambapo watu wanapokea au kujaza fomu.

Hawa ni wachezaji kutoka timu ya soka ambapo wamevalia jezi zao nyeupe yenye nembo ya 'KDF'. Wachezaji wamesimama pamoja wakionyesha umoja na utayari wao uwanjani.

Huyu ni mwanariadha akiruka katika mashindano ya riadha pengine ni ruka ndefu au ruka tatu. Anaonekana akiwa angani juu ya uwanja wa kurukia mbele ya viti vya watazamaji kwenye uwanja mkubwa inawezekana ni kwenye mashindano makubwa.